Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa darasani, ndani ya darasa hilo kuna mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao, akiwaelezea jambo fulani na baadhi ya wanafunzi hao wakiwa na madaftari kwa ajili ya kuandika kile kinachofundishwa.

Kundi kubwa la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa darasani, huku baadhi yao wamesimama na wengi wao wakiwa wameketi wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi kubwa la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi eneo la nje, wakiwa wanasikiliza baadhi ya wataalamu wa elimu wakiwa wanawaelekeza mambo mbalimbali.

Kundi la watu wazima waliovaa barakoa, wakiwa wameketi darasani. Kundi hili la watu hao wazima, wakiwa wanapatiwa elimu, ikiashiria ni upatikanaji wa elimu ya watu wazima katika eneo hilo.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi darasani kwenye madawati wakisoma, wengi wao wakiwa wanawake, huku juu ya madawati yao kukiwa na madaftari na mwalimu aliyevaalia koti jeupe akiwa amesimama nyuma ya darasa.

Eneo la michezo kwa ajili ya watoto wadogo wa chechechea, huku kukiwa na zana mbalimbali za michezo zenye rangi za kuvutia, kama vile bembea, huku chini ya zana hizo kukiwa na mchanga mwingi kwa ajili ya kuzuia watoto hao kuumia.

Mandhari ya shule ya chekechea au, cha kulelea watoto yenye uwanja mzuri na unaovutia wa michezo wenye nyasi za kijani huku kukiwa na zana kutia huku watoto kadhaa wakiwa wanacheza na mwalimu anayewasimamia.

Eneo la nje la shule ya chekechea ama kituo cha kulea watoto wadogo; huku kukiwa na vifaa maalumu vya michezo kama vile bembea. Mandhari hii ni nzuri kwa ajili ya watoto kwani husaidia kuwalea kwa ukaribu wakiwa na walimu wao.

Eneo la nje ya shule ya msingi lenye bustani na mandhari safi, huku kukiwa na baadhi ya wanafunzi wakitembea kuelekea sehemu tofauti na magari yakiwa yameegeshwa nje hapo.

Eneo la nje ya shule ya msingi ingekuwa na madarasa yaliyojengwa kwenye ghorofa huku kukiwa na bustani ndogo mbele ya madarasa ikiashilia mazingira masafi na tulivu kwa ajili ya kufundisha watoto.

Jengo la shule ya msingi lenye madarasa kadhaa yaliyopangwa kwa mstari mmoja, huku kuta za nje za madarasa zikiwa zimechorwa na michoro ya elimu kama vile alfabeti na picha za ndege, ikionyesha mazingira ya kujifunzia watoto.

Darasa la shule ya msingi, lenye wanafunzi waliovaa mashati yenye rangi nyeupe, wanafunzi hao wameketi kwenye viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao, huku mbele amesimama mwalimu akiwa anafundisha.

Jengo lenye rangi jeupe likiwa na paa la rangi ya kahawia, ikionekana kwa mbali ambalo ni jengo la shule ya elimu ya msingi, ikiwa limezungukwa na miti mirefu pamoja na bustani za kijani kibichi, jengo hili ni maalumu kwani wanafunzi wa elimu ya ngazi ya msingi, hufika hapo kuweza kupata elimu.

Sehemu ya ndani ya darasa la shule ya msingi, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati, na mwalimu wao wakike akiwa amesimama mbele yao akiwaeleza maandiashi aliyo yaandika ubaoni.

Maabara ya sayansi ya shule ya sekondari huku mwalimu akiwa anafanya jaribio la kikemia kwa kutumia vifaa vya maabara, huku meza hiyo ikiwa imejaa sampuli tofauti tofauti, ikiashiria mandhari nzuri na enayovutia kwa ajili ya kujifunza masomo ya sayansi ambayo ni muhimu katika elimu ya sekondari.

Eneo la ndani la darasa la shule ya sekondari, mwalimu akiwa ameketi na akisahisha madaftari ya wanafunzi wake, jambo ambalo ni muhimu ili mwalimu aweze kutambua kama wanafunzi huwa wanafatilia kile anachokifundisha darasani.

Wanafunzi wawili wa kike wa shule ya sekondari waliovaa mashati meupe, sketi nyeusi pamoja na tai, wakiwa ndani ya maktaba ya shule. Wanafunzi hao wamesimama karibu na rafu wakitafuta vitabu vya kusoma.

Kundi kubwa la wanafunzi wa sekondari waliovaa sare za shule wengi wao wakiwa wanawake, wakiwa wameketi kwenye madawati wakifanya mtihani. Shule hii ina mandhari nzuri kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi kusoma na kufanya mitihani yao kwa utulivu.

Maabara ya kisasa ya shule ya sekondari kwa ajili ya masomo maalumu ya sayansi, ili kuwawezesha wanafunzi kuweza kujifunza kwa vitendo nadharia mbalimbali za sayansi.

Kundi la waalimu wanaume kwa wanawake wakiwa wamesimama mbele ya darasa la sekondari, huku kukiwa na mitiani kwenye mifuko maalumu ya kutunzia mitihani.

Eneo la ndani la maabara ya shule ya sekondari, maabara hii ya kisasa yenye meza pana nzuri, zilizotengenezwa kwa mbao huku, kukiwa na sinki za rangi nyeusi.

Jengo refu la shule ya sekondari lenye madarasa kadhaa, yaliyopangwa kwa utaratibu wa mstari. Nje ya madarasa hayo kuna madawati yaliyowekwa, kwa ajili ya wanafunzi kuketi na kuweza kujadili mambo kuhusu elimu.

Sehemu ya ndani ya maabara ya shule ya sekondari, maabara hii ya kisasa yenye mandhari nzuri na kuvutia, huwasaidia wanafunzi kujifunza kwa vitendo nadharia mbalimbali wanazojifunza darasani. Hii husaidia kuongeza uelewa katika jambo fulani.

Sehemu ya nje ya shule ya sekondari, ikiwa na walimu wawili wa kiume wakikagua mitihani iliyofungwa kwenye bahasha maalumu ya kutunzia mitihani, ili isiweze kuvuja kabla ya wakati wa mtihani.

Kitabu cha somo la kemia cha shule ya sekondari mahususi kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha tatu, huku nje ya kitabu hicho kukiwa picha ya mwalimu alievalia koti jeupe akiwa ndani ya maabara akifanya jaribio la kisayansi.

Mwalimu wa kiume wa shule ya sekondari aliyevaa suti yenye rangi nyeusi, amesimama mbele ya ubao mdogo mweusi wenye maandishi yakieleza mfumo wa chakula wa binadamu.

Bweni la shule ya sekondari lenye vitanda vyenye ngazi, huku kukiwa na mpangilio mzuri wa vitanda hivyo vilivyotandikwa kwa usafi wa hali ya juu.

Darasa la shule ya sekondari likiwa na wanafunzi waliovaa mashati meupe, wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, huku waalimu wakiwa mwamesimama mbele na rundo la mitihani, iliyowekwa kwenye karatasi maalum la kuhifadhia mitihani.

Darasa la kisasa la shule ya sekondari lenye viti na meza zilizopangwa vizuri, kompyuta mpakato kwenye kila dawati na ubao mrefu wa kuandikia, shule hii ya sekondari inatumia teknolojia ili kuwapa wanafunzi maarifa ya kisasa na ujuzi wa kidijitali.

Ukumbi wa kisasa wa chuo kikuu uliozungukwa na viti vyenye rangi nyekundu, huku wanafunzi wakiwa wameketi na kushika karatasi kwaajili ya kuandika kile anachokisema mhariri aliyesimama mbele yao.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa na mbao, huku wakiwa wanafanya mtihani na mwalimu ambaye ni msimamizi akiwa amesimama amevalia koti lenye rangi nyeupe, akiwaangalia wanafunzi hao ili kuweza kuepuka uvunjaji wa sheria za mitihani.

Darasa la chuo kikuu huku mhadhiri akiwa amesimama mbele ya wanafunzi walioketi wakimsikiliza, darasa hilo lenye vifaa kama vile kompyuta na skrini kubwa, zikiashiria mazingira ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kujifunzia kwa vitendo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakijisomea, wengi wao wakitumia kompyuta ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kujifunza.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani wakimsikiliza hadhiri amesimama mbele yao, ndani ya darasa hilo kukiwa na picha inayoelezea mambo mbalimbali, na baadhi ya wanafunzi hao wakiwa na madaftari kwa ajili ya kuandika kile ambacho wanafundishwa.

Darasa kubwa la kisasa lenye wanafunzi wengi wa kike na wa kiume wa chuo kikuu, walioketi huku wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele ya darasa hilo. Mandhari hii nzuri kwa ajili ya kujifunza, huhamasisha utoaji wa elimu bora kwa wanafunzi wa vyuo vikuu.

Kundi la wanafunzi wanaume kwa wanawake wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele yao, akiwa amevaa shati lenye rangi ya bluu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani wamevalia sare ya rangi ya chungwa uku mwalimu akiwa amesimama mbele yao akitoa mafunzo mbalimbali, wanafunzi hao wanaojifunza maswaala ya urembo kwa sababu mbele kukiwa na vifaa vingi kama vile blashi za kujisugulia mikono pamoja na mashine za kubandika kucha kwa kina dada.

Wanafunzi wa shule ya stadi na kazi wakiwa wameketi darasani. Huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza na kurekebisha vifaa vya kielektroniki.

Kundi la wanafunzi wakike na wakiume wa shule za stadi za kazi wakiwa wameketi kwenye meza zao, huku juu ya meza kukiwa na vifaa vya kutengeneza mashine za kielektroniki.

Wanafunzi wawili wa kiume wa shule ya stadi na kazi wakiwa wamevaa makoti yenye rangi ya bluu, wanafunzi hao wanatengeneza kifaa cha kielektroniki ambacho kimewekwa juu ya meza yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi wa shule ya stadi na kazi wakiwa wameketi wakimsikiliza mwalimu ambaye anawaelekeza jambo mbele. Huku baadhi yao wakiwa na karatasi kwa ajili ya kuandika kile kinachofundishwa darasani.

Kundi la watu wakiwa kwenye darasa ama karakana ya kutengeneza bidhaa za mbao kwenye shule ya stadi na kazi, huku kila mwanafunzi akiwa ameshika kipande cha mbao kwa ajili ya kukichonga na kutengeneza bidhaa maalumu.

Kundi la wanafunzi wa kiume kwa wa kike wa shule ya stadi za kazi wakiwa wamevaa koti la rangi ya bluu wanafunzi hao walioketi kwenye meza ya rangi nyeupe kila meza ikiwa na sehemu yakutengeneza vifaa vya kieletronic.